Dawa za mifugo kama: kuku, mbwa, kondoo, na ng'ombe; zimefungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu. Hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayowapata wanyama.

Duka lenye mwanga wa kutosha, la kuuza dawa za wanyama pamoja na mbolea zilizofungwa kwenye vifungashio na kupangaliwa vizuri kwa kwa kuvutia wateja. Kuna mwanaume mmoja amechuchumaa akiwa anaonyesha aina ya huduma inayopatikana kwa kuishika mkononi.

Pakiti nyingi zilizopangiliwa vizuri zenye dawa za mifugo ili kuvutia wateja, hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayowapata wanyama kama ng'ombe na mbwa.

Dawa ya mifugo kama ng'ombe imefungwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye chupa maalumu, kwa kuvutia wateja. Hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama yanayosababishwa na wadudu, mfano kupe.

Duka la kuuza vyakula na dawa nyingi tofautitofauti za mifugo limefunguliwa. Nje kuna watu wawili, mmoja akiwa amekaa juu ya meza akimsikiliza mwingine.

Dawa za mifugo kama kondoo na ng'ombe, zimefungwa vizuri kwenye boksi na nyingine kwenye chupa na zimehifadhiwa vizuri na kwa usalama. Hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayowapata wanyama.

Duka lenye mwanga wa kutosha lenye vyakula vya wanyama pamoja na dawa za kutibu magonjwa mbalimbali ya mifugo, zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja, kuna watu wawili wamesimama.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, lina mpangilio mzuri sana wa dawa za wanyama na zinavutia wateja. Hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa ya wanyama ya mbwa na paka imefungwa vizuri kwenye kifungashio kinachovutia, inatumika kutiba magonjwa mbalimbali yanayoikumba mifugo.

Dawa ya kutibu mifugo kama: ng'ombe, kondoo na mbuzi; iliyofungwa vizuri kwenye kifungashio. Hutumika kuzuia wadudu wa hatari wanaosababisha magonjwa mbalimbali kwa wanyama.

Dawa ya kuku iliyofungwa vizuri, kwenye kifungashio na nyingine kwenye kopo maalumu la kuhifadhia ili isiharibike. Inatumika kutibu magonjwa mbalimbali, yanayowapata ndege hao.

Sehemu ya wazi ya kuuza mbolea zilizofungwa vizuri kwenye vifungashio, nakupangwa nje zikiwa zinavutia wateja, lakini pia kuna dawa za mifugo zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama.

Dawa za mifugo kama paka na mbwa, zimefungwa vizuri kwenye boksi na chupa maalumu za kuhifadhia, ili ziuzwe. Hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayowapata wanyama.

Dawa ya mifugo hasa ng'ombe iliyofungwa vizuri kwenye kopo maalum kwa ajili ya kuhifadhia, hutumika kuua wadudu hatari kama kupe wanaosababisha magonjwa kwa mifugo.

Dawa ya mifugo kama ng'ombe, mbwa na kondoo imefungwa vizuri kwenye kifungashio salama ili isimwagike na kuleta madhara ,kutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayowapata wanyama hao.

Dawa ya mifugo kama mbwa iliyofungwa kwenye kifungashio, kinachoitunza na kuihifadhi vizuri, ili kuvutia wafugaji. Inatibu magonjwa mbalimbali, yanayowapata wanyama.

Duka la kuuza dawa za mifugo mbalimbali kama: paka, ng'ombe na mbwa; zimefungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu na kupangwa vizuri kwenye shelfu, ili kuwavutia wateja. Hutumika kutibu magonjwa tofautitofauti ya wanyama.

Dawa ya mifugo iliyofungwa vizuri kwenye chupa ili isimwagike , hutumika kwa matibabu ya vipele, chawa na kupe kwa ng'ombe, kondoo na nguruwe ni kwaajili ya matumizi ya kutibu tu.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama kwenye banda lililotengenezwa kwa mbao na miti na kuwezekwa kwa bati, ameshika mbolea ya wanyama iliyohifadhiwa vizuri itumike kwa shughuli za kilimo

Duka la kuuza bidhaa za kilimo na dawa za mifugo, kama ng'ombe, mbuzi, na kondoo, limefunguliwa; ndani kuna viti na meza, juu yake kuna chupa nyingi za dawa zilizofungwa vizuri, na hutumika kwenye kilimo pamoja na kutibia wanyama.

Dawa ya mifugo iliyofungwa vizuri kwenye vifungashio tofauti, inayotengenezwa na kampuni ya Bimeda; inayotumika kutibu minyoo, na vimelea vya ndani na nje ya mwili, hasa ng'ombe.

Dawa ya kuku yenye uzito wa kilogramu moja, imefungwa vizuri kwenye kifungashio maalumu kwa ajili ya kuuzwa. Hutumika kutoa virutubisho vilivyo bora, katika makuzi ya vifaranga.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, cha zao la tango, lililolimwa na limestawi vizuri, kwa ajili ya biashara. Kwa chini kuna mipira yenye maji, ambayo hutumika katika umwagiliaji. Imelimwa ndani ya hema, kwa ajili ya kuzuia wadudu waharibifu.

Mkulima akiwa kwenye shamba kubwa, la zao la nanasi, lililopandwa kwa mstari, akiwa ameshika matunda yaliyokomaa kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa la zao la chai, wakiwa wanavuna kwa ajili ya biashara. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi mirefu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la nyanya, lililopandwa kwa mstari kwenye viriba na tayari limetoa matunda yaliyokomaa tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Vitunguu vingi vilivyolimwa kisasa, vimevunwa kwa ajili ya biashara. Chini kuna mabomba yenye maji yenye rangi nyeusi yaliyokuwa yakitumika kwenye umwagiliaji wa kilimo hicho.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la nyanya, zilizopangwa kwa mstari, na zimewekewa miti kwa ajili ya kuziongoza kwenye ukuaji. Chini kuna bomba nyingi za maji, zilizopangwa kwa mstari kwa ajili ya umwagiliaji. Eneo hilo limezungukwa na miti.

Kilimo cha kisasa cha biashara, huku mazao yamewekewa miti kwa ajili ya kuongoza ukuaji. Eneo hilo limezungukwa na miti pamoja na vichaka.

Kilimo kikubwa cha teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji kimelimwa, huku zao la vitunguu lililostawi vizuri limevunwa, na tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara, eneo hilo limezungukwa na miti na vichaka.

Kilimo cha biashara cha zao la nyanya, zilizopandwa kwa mstari na zimestawi vizuri. Katikati kuna njia ambayo mkulima anakua anapita kukagua. Zimewekwa ndani ya hema ambalo huzuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha kisasa cha zao la nyanya, zilizopandwa kwa mstari kwenye viroba vilivyo jazwa udongo. Kuna wakulima, huku mmoja akiwa anafunga mmea vizuri, usidondoke. Nyanya tayari zimekomaa, kwa kufanya biashara.

Mkulima akiwa amevuna nanasi zilizokomaa na kuziweka kwenye trei kutoka kwenye shamba kubwa, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Shamba kubwa la kilimo cha teknolojia ya kisasa, cha zao la biashara la ndizi, qhuku migomba ikiwa imelimwa kwa mstari na imestawi vizuri. Kuna miti miwili mirefu.

Wakulima wakiwa wamesimama katikati ya zao la kahawa zilizovunwa kutoka shambani na kurundikwa sehemu moja, kwa ajili ya kufanya biashara. Kuna magunia yaliyofungwa, pembeni kuna ukuta.

Wakulima wawili wakiwa shambani wakivuna zao la Kahawa zilizokomaa na kuziweka kwenye kikapu kwa ajili ya kufanya biashara.

Wakulima wengi wamekaa na wanachagua zao la kahawa kwa ajili ya biashara, zimerundikwa sehemu moja nyingine kwenye mifuko ya kuhifadhia pembeni kuna nyasi ndefu.

Kilimo cha kisasa ambacho kimepandwa kwa mstari, huku mkulima akiwa anavuna pilipili nyingi na kuziweka kwenye toroli, kwa ajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha tekinolojia ya kisasa cha zao la nyanya, lililopandwa kwa mstari na limestawi vizuri. Kwa chini kuna bomba nyingi za maji, zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha kisasa cha bustani ya mboga na matunda zilizopandwa kwa mpangilio mzuri, zimezungukwa na uzio uliotengenezwa kwa mbao. Kwenye mazingira hayo kuna miti mingi.

Zao la biashara limevunwa shambani na kuanikwa juani kwenye turubai kubwa . Huku mwanaume Mmoja akiwa amebea mbegu hizo kwenye mabega eneo hilo limezungukwa na miti mingi .

Mkulima akiwa shambani anavuna zao la kahawa zilizokomaa, kwa ajili ya kufanya biashara ya kuziuza ili ajipatie kipato.

Wakulima wakiwa wamebeba zao la kahawa na kwenda kulikusanya pamoja, kisha kuziuza ili wapate kipato. Eneo hilo, kuna makazi ya watu pamoja na mimea mbalimbali.

Wakulima wawili wa kike wakiwa wamevuna mboga na kuzibeba kwenye tenga, wakipeleka sehemu maalum kwa ajili ya kuuzwa, eneo hilo lina miti pamoja na zao la mahindi.

Wakulima wengi wakiwa wamevuna na kukusanya viazi kutoka shambani na kuviweka sehemu ya wazi ,wapo wa nainama wanachambua zao hilo la biashara kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wamevuna viazi vingi kutoka shambani na kuvirundika pamoja sehemu ya wazi wakiwa wanavichambua, wamezungukwa na miti mingi pembeni yao kuna banda liloezekwa kwa bati.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji cha zao la nyanya zilizopandwa vizuri na zimeota kwa mstari. Kuna wanaume wawili wamechuchumaa wakiwa wameshika na kukagua tunda hilo.

Wakulima wengi wakiwa wamevuna zao la vitunguu, na kuvirundika sehemu moja, na vingine vimepakiwa kwenye magunia ili vipelekwe sokoni, kwa ajili ya biashara.

Wakulima wawili wamevuna mahindi kutoka shambani na kuyakusanya au kuyarundika sehemu ya wazi kwa ajili ya kufanya biashara ya kuyauza, eneo hilo limezungukwa na mimea mbalimbali.

Kililimo cha biashara cha mbogamboga, zilizopandwa kwenye matuta tofautitofauti kulingana na aina ya zao, kwa mstari na zimestawi, pembeni kuna mti wa matunda, migomba na nyasi ndefu, hali ya hewa kwa mbali ikiwa ni ya ukungu.

Wakulima wengi wamevuna zao la mahindi na kuyarundika sehemu moja wakiwa wanayatoa kwenye maganda yake kwa ajili ya kuyauza ili wajipatie kipato, pembeni yao kuna kuni pamoja na makazi ya watu.

Kilimo cha kisasa cha zao la papai, lililolimwa kwa msitari na tayari limetoa matunda, kwa ajili ya matumizi au kuuzwa, ili mkulima ajipatie kipato.

Kilimo Cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepangwa vizuri kwa mstari na yameota kupitia uwazi ulioachwa , una udongo mweusi wenye rutuba .

Kilimo cha kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwa mstari, huku mapapai yakiwa yamestawi vizuri. Kwenye shamba hilo kuna nyasi na majani mengi.

kilimo cha technolojia ya kisasa .huku mazao yamepandwa kwenye matuta kulingana na aina ya mmea. Kipo ndani ya mahema yaliyotengenezwa kwa kutumia miti ,hutumika kuzuia wadudu hatari

Shamba kubwa la kisasa la kilimo cha mazao, yaliyooteshwa kwenye viriba vilivyojazwa udongo, na kupandwa kwa mstari. Huku bomba za maji zimepita, kuna mkulima, akikagua na kuvuna nyanya zilizokomaa.

Shamba kubwa la wakulima wamelima kisasa vitunguu huku bomba za maji zikiwa zimepita kwenye kila mstari wa zao hilo, eneo limezungukwa na miti na mazao tofautitofauti.

Mashine ya teknolojia na kisasa inayotumika katika shughuli za kilimo, huku mtu mmoja akiwa shambani, ameishikilia akiendelea kulima na kupanda mazao mbalimbali.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji kilichopandwa vizuri na kustawi, kimelimwa ndani ya jengo kubwa.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, cha kutumia mashine, ikiwa shambani inalima. Mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kutumia mashine, huku mtu mmoja akiwa amesimama ameishika, akiitumia kulima shamba lenye mazao mbalimbali yaliyopandwa kwa mstari.

Kiliimo cha teknolojia ya kisasa, kinachotumia mashine aina ya trekta. Ikiwa inaendeshwa na mtu anayelima shamba kubwa. Eneo hilo limezungukwa na nyasi nyingi.

Kilimo kinachotumia mashine ya kisasa iko shambani, ishalima sehemu kubwa. Hutumika kupanda na kuvuna mazao yaliyopandwa kwa mstari. Eneo hilo lina uzio wa mbao.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine aina ya trekta, ambayo hutumika kulima mashamba, pamoja na kuvuna mazao mbalimbali.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, cha umwagiliaji kinachotumia mashine. Ndani kuna mtu akiwa anakagua mazao, yaliyopandwa na kustawi vizuri.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, kinachotumia mashine. Huku mazao mbalimbali yakiwa yamepandwa kwenye madishi na yamestawi vizuri.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kimepandwa kwenye vitalu na kimestawi vizuri. Kina bomba nyingi zenye maji yanayotumika kumwagilia mazao hayo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kutumia mashine, iko shambani na imeshalima sehemu kubwa ya bustani. Pembeni kuna mboga za majani ambazo bado hazijapandikizwa, kuna banda lililotengenezwa kwa mbao pamoja na uzio.

Kilimo cha teknolojia chenye mashine kubwa na mabomba mengi ya maji kwa ajili ya kumwagilia. Kinatumia vifaa vya kisasa, vinavyorahisisha kazi na kuongeza kasi ya uzalishaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji kinachotumia mashine. Kimelimwa kwenye vitalu, vilivyotengenezwa vizuri, kwa ajili ya kupandikiza na kulimia mazao mbalimbali.

Mashine ya kulimia na kuandaa ipo shambani, ikiwa imelima sehemu kubwa. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi na vichaka. Lakini pia kuna milima pamoja na nguzo ya umeme.

Mashine ya teknolojia ya kisasa aina ya trekta inayotumika katika shughuli za kilimo, kuna mtu mmoja akiwa anaiendesha kulimia shamba kwa ajili ya kupanda mazao eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Mashine kubwa ya kisasa, inayotumiwa na wakulima kufyeka nyasi kwenye mashamba, kwaajili ya maandalizi ya kilimo cha mazao mbalimbali.

Mashine ya teknolojia ya kisasa inayotumika kulimia shamba, kwa ajili ya shughuli za kilimo. Inafanya kazi kwenye eneo kubwa kwa muda mfupi sana.

Mashine ya kisasa inayotumika katika shughuli za kilimo, huku zao la nyanya likiwa limepandwa kwa mstari, kwenye jengo lenye bomba za maji, kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba kubwa likiwa na kifaa cha kisasa aina ya trekta linalo rahisisha kazi ya mkulima na kuongeza uzalishaji wa mazao. Ndani yake kuna watu wawili, eneo hilo lina miti.

Mashine nyingi zinazotumika kulimia na kwenye utengenezaji wa barabara, zikiwa zimepakiwa pembezoni huku watu wawili wakiwa wanazikagua.

Mashine ya kisasa ya kulimia, kupanda na kuvuna mazao mbalimbali, ikiwa shambani huku mtu mmoja akiwa analima kwa kutumia trekta. Eneo hilo limezungukwa na mimea tofauti tofauti.

Kilimo cha kutumia mashine ya teknolojia ya kisasa, huku trekta la rangi nyekundu, likiwa shambani linapanda mazao kwa mstari na linatimua vumbi.

Mashine ya kisasa ya kulimia au kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo, ikiwa inasawazisha nyasi. Pembeni kuna bustani yenye mbolea na udongo wenye rutuba, ikiwa na mboga tofautitofauti za majani.

Bwawa kubwa la kufugia samaki, limewekewa mfuko wa nailoni kwa ajili ya kuzuia maji yasipotee, lina nyavu. Huku kuna watu wakiwa wamesimama pembeni yake wakiwawekea chakula. Kuna miti pamoja na nyasi.

Mabwawa mengi ya kufugia samaki tofauti tofauti yamewekewa nyavu. Eneo hilo limezungukwa na uzio wa senyenge na miti mingi, lakini pia kuna makazi ya watu.

Mazao ya chakula kama karanga na maharage yamepagwa vizuri, na kuwekwa kwenye kikapu sehemu ya wazi kwa ajili ya biashara.

Msitu wenye miti mingi na vichaka vilivyozunguka eneo hilo, kuna daraja refu lililotengenezwa kwa miti, kuna pango kubwa lenye uwazi katikati, kuna mtu mmoja amenyoosha mkono.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya asili, yenye miti mingi na vichaka vilivyokaribiana, katikati kuna mto mkubwa unaotiririsha maji kwenye maporomoko.

Mtu mmoja mwenye utaalamu wa utunzaji wa misitu akiwa anamwagilia maji miti mingi ambayo imepandikizwa kwenye viriba na kupangwa kwa mstari. Eneo hilo limezungukwa na uzio wa maua pamoja na mimea ya matunda mbalimbali kama parachichi.

Msitu mkubwa wenye vichaka na miti mingi sana yenye maumbo yanayovutia watu kwa ujumla, chini yake kuna njia ndogo ya watembea kwa miguu, eneo hilo linafaa kwa makazi ya wanyama.

Watu wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanapanda mimea kwa ajili yakupendezesha mazingira. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi mirefu.

Mtaalamu wa utunzaji wa misitu akiwa ameshika mti na mengine ikiwa chini, imepandikizwa kwenye viriba na kupangwa kwa mafungu na mistari iliyonyooka kulingana na aina ya mmea. Kuna pipa lenye maji na bomba ndefu kwa ajili ya kumwagilia.

Uhifadhi wa msitu mkubwa wenye miti mingi mirefu inayotumika katika ujenzi. Kuna njia katikati, kuna mbwa amesimama akilinda usalama wa eneo hilo.

Mtaalamu wa kuhifadhi misitu akiwa anamwagilia maji. Miti ambayo bado ni midogo iliyopandwa kwenye viriba na kupangwa vizuri kwa mstari. Eneo hilo limezungukwa na mimea mingi mikubwa pamoja na makazi ya watu.

Wataalamu wa utunzaji wa misitu wakiwa wanalima na kutengeneza vizuri mimea. Nyuma yao kuna miti mirefu iliyopandwa kwa mstari na kustawi vizuri.

Watalamu wa utunzaji wa misitu, wakiwa wameotesha miti kwenye viriba na kuipanga kwa mafungu kulingana na aina ya mmea. Eneo hilo limezungukwa na uzio wa maua, kuna watu wamesimama lakini pia kuna nyumba.

Watu wengi wakiwa wamesimama kwenye viriba vilivyopandikizwa miti huku watu wawili wameshika mimea hiyo, kuna mtaalamu anayehusika na utunzaji wa misitu akiwa anawaelekeza, eneo hilo limezungukwa na uzio wa senyenge.

Mtu anayetunza misitu, akiwa amesimama kwenye bustani katikati ya miti mingi midogo, iliyopandikizwa kwenye viriba na kupangwa kwa mafungu kwa kuzingatia aina ya mmea. Eneo hilo limezungukwa na nyasi ndefu na vichaka.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambacho mazao yamepandwa kwenye bomba zilizowekwa juu ya chanja, zenye matundu na mimea imeota kupitia uwazi huo. Chini kuna ndoo nyeusi yenye mpira, unaosafirisha maji yenye kemikali na virutubisho vilivyochanganywa kwa ajili ya ukuaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji cha zao la majani ya maboga, kimestawi kwa kufuata miti iliyopangwa kwa mstari. Kimelimwa ndani ya hema ambalo huzuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mboga za majani, huku mizizi ikiwa imechomoza sehemu ya wazi kwa kufuata maji yaliyochanganywa na virutubisho pamoja na kemikali mbalimbali, zinazohitajika wakati wa ukuaji wa mmea badala ya udongo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, huku mazao mbalimbali yakiwa yamepandwa kwenye madishi na yamestawi vizuri. Hakihitaji udongo mwingi bali maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu, vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mimea imepandwa bila udongo, huku mizizi imechomoza kupitia uwazi ulioachwa, na kwenda moja kwa moja kwenye maji yaliyoko chini kwenye ndoo, yaliyochanganywa na virutubisho pamoja na kemikali zinazosaidia katika ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa huku mazao yamepandwa kwenye madishi bila udongo, bali maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho muhimu, vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambacho mazao yamepandikizwa kwenye bomba, na yamestawi vizuri kupitia uwazi ulioachwa. Kimewekwa kwenye hema, linalozuia wadudu waharibifu, kuna mwanaume mmoja amesimama anakagua mimea hiyo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba zenye uwazi, bila udongo bali maji yaliyochanganywa na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, kimepandwa kwenye hema kwa ajili ya kuzuia magonjwa yatokanayo na hali mbaya ya hewa, pamoja na wadudu waharibifu huku mabomba yakiwa yamelazwa juu ya mbao, mboga nyingi zimeota kupitia matundu yaliyotobolewa.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, kilicholimwa sehemu maalumu iliyotobolewa matundu, na mboga zimeota kupitia uwazi huo. Kimezungukwa na bomba nyingi za maji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, huku mabomba mengi yamepangwa kwa mstari na yametobolewa. Mimea mbalimbali imeota kupitia matundu hayo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, kilichopangwa kwenye mapipa na madiaba makubwa. Kimezungukwa na mabomba mengi ya maji, pembeni kuna nyasi nyingi na vichaka.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji, ambacho mimea imepandikizwa kwenye madishi bila udongo, kwani maji huchanganywa na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea. Pembeni kuna mbao zilizotengeneza uzio.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambacho mimea imepandikizwa kwenye mabomba yaliyounganishwa na kutobolewa. Ulimaji huu hauhitaji udongo, bali maji huchanganywa na virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mmea; chini yake kuna madishi pamoja na makopo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, chenye bomba nyingi nyeupe zilizopangwa kwa mstari. Zimetobolewa huku mimea ikiwa imeota kupitia matundu hayo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambacho mimea imepandwa kwenye bomba ndefu zilizopangwa kwa mstari na mazao yameota kupitia uwazi uliyoachwa hakihitaji udongo kwani maji huchanganywa na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji kimewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambacho mimea imepandwa kwenye mabomba bila udongo, bali maji yaliyochanganywa na virutubisho, na imeota kupitia uwazi ulioachwa.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambacho kimepandwa kwenye vitalu vyeupe, vilivyowekewa udongo na mimea imeota kupitia matundu kipo ndani ya hema ambalo ni rahisi kuzuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda, kikiwa kina mazao mengi yaliyopandwa kwenye matuta na kwa mstari ndani ya hema, ambalo huzuia wadudu hatari wanaoharibu mazao.

Kilimo cha Teknologia ya kisasa cha kiwanda huku mazao yakiwa yamepandwa vizuri kwa mstari ndani ya hema ambalo huzuia wadudu hatari wanaoshambulia mimea hiyo.

Kiwanda kikubwa cha kufugia ng'ombe wengi wa maziwa, kilichotengenezwa kisasa na ni imara; kwani kimetengenezwa kwa kutumia vyuma.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda, chenye mazao mbalimbali yaliyopandwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu, ndani kuna mkulima akiwa anakagua mazao hayo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda. Mkulima amevuna vitunguu vingi na kuvirundika sehemu moja kwa ajili ya kufanya biashara, eneo hilo limezungukwa na miti.

Kilimo cha kisasa, mazao aina ya kabichi yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri , yamezungukwa na miti mingi mirefu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, chenye mazao mbalimbali yaliyopangiliwa vizuri, yamelimwa ndani ya hema, kwa ajili ya kuzuia magonjwa yanayosababishwa na wadudu hatari. Kuna mtu mmoja ameshika zao la nyanya.

Kiwanda kilichojengwa kisasa kwaajili yakufugia mifugo. Kuna ng'ombe wengi wamaziwa, wenye rangi nyeusi na nyeupe. Na kila mmoja ametengewa sehemu yake ya kupatiwa chakula, maji pamoja na kulala.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda, kilicholimwa ndani ya hema, huku zao la mchicha limestawi vizuri na limekomaa, tayari kwa kuvunwa.

Kilimo kikubwa cha kiwanda, kinachotumia tekinolojia ya kisasa, kimelimwa kwenye mahema, kinazalisha mazao mengi, huwa na matumizi ya dawa za kuua wadudu na mara nyingi huwa na uchafuzi wa hewa. Kimezungukwa na mimea mbalimbali pamoja na milima.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kilichotumia mashine kupandia mimea, huku mkulima akiwa anakagua zao la kahawa kama limekomaa. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji cha zao aina ya kabichi, kimepandwa kwenye shamba kwa mstari na kimesitawi vizuri. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Mkulima amevuna zao la vitunguu, na kuvikusanya sehemu moja na vingine amevipakia kwenye magunia makubwa, ili avipeleke sokoni, kwa ajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha kiwanda cha teknolojia ya kisasa kimeshatumia mashine za kulimia kama trekta huku mazao yamepandwa kwa mstari uliyonyooka na mtambo ukiwa unaendelea kulima.

Chanja nyingi zilizotengenezwa kwa mbao na wavu, juu umewekwa mfuko maalumu mrefu wa kuanikia mahindi. Kuna miti mingi mirefu pamoja na makazi ya watu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, mazao yamepandwa kwa mstari huku bomba zenye maji zikiwa zinapita kwenye kila mmea, kwa ajili ya kumwagilia.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, huku bomba zikiwa zimewekwa chini zikimwaga maji. Pembeni kuna mazao yaliyopandwa kwa mstari kwenye shamba.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji huku mazao yakiwa yamepandwa kwenye matuta, mipira mingi ya maji ikiwa inapita juu yake kwa ajili ya umwagiliziaji. Eneo hilo limezunguukwa na miti mingi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, huku mazao yamepandwa kwa msitari kwenye eneo lililolimwa vizuri, kuna bomba nyingi za maji zilizolazwa, kuna nyasi nyingi, zilizozunguka bustani hiyo.

Kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji. Mazao yamepandwa kwa mstari huku bomba nyingi za maji zikiwa zimepita kwenye kila mmea. Kuna watu watatu ndani ya shamba hilo lililozungukwa na miti pamoja na majani.

Kilimo kikubwa cha teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji kimelimwa, huku mboga zimepangwa vizuri kwa mstari. Kina bomba nyingi za maji zikiwa zinapita katika sehemu hiyo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji mazao, yamepandwa vizuri kwa mstari kwenye matuta. Huku mabomba mengi ya maji yakiwa yamepita sehemu hiyo. Eneo ilo limezungukwa na miti na nyasi nyingi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi ya asili, kuna mto mkubwa unakatiza katikati, pembeni kuna banda lililojengwa na kuwezekwa kwa majani, kwa mbali kuna jua likiwa linachomoza.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi, vichaka pamoja na nyasi ,ina mabonde mengi na milima yenye maumbo mbalimbali ya kuvutia huku juu kukiwa na mawingu ya bluu na meupe.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya asili yenye miti mingi mirefu na mifupi iliyokaribiana, vichaka pamoja na nyasi. Kuna njia ndefu ya watembea kwa miguu, ikiwa imezungukwa na ziwa lenye maji mengi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye barabara za vumbi ina ziwa kubwa yenye kisiwa, juu kuna mawingu meupe pamoja na ya bluu.

Mandhari nzuri ya asili yenye miti mingi na vichaka, ina mabonde pamoja na milima mingi yenye maumbo tofautitofauti, ambayo huvutia watalii.

Madhari nzuri, ya asili ya kuvutia, yenye miti mingi, lakini pia kuna mazao yaliyopandwa na watu, ina mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya kuvutia ,yenye mto mrefu uliogawanyika sehemu tatu, umezungukwa na pori, kuna barabara ndefu ya lami, pembeni kuna makazi ta watu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti miwili mirefu, na eneo kubwa sana la wazi lenye nyasi. Katikati kuna njia inayoelekea porini, kwa mbali kuna mlima.

Mandhari nzuri yakuvutia, yenye miti mingi ya asili pamoja na majani, kuna mabonde pamoja na milima mingi yenye maumbo tofautitofauti, kuna barabara yenye kona kali.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye miti mingi na makazi ya watu wakiwa wanafanya kilimo cha mazao mbalimbali. Kuna nyaya za umeme zimepita, huku kwa mbali kukiwa na bwawa kubwa pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti mingi na vichaka, ina mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti, ikiwa na hali ya hewa ya ukungu kwa mbali.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti mingi na vichaka, ina mabonde na milima yenye maumbo tofauti tofauti, katikati kuna njia mbaya ya vumbi inayokatiza.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya asili, yenye miti mingi na vichaka vilivyofungamana. Kuna nyasi, hali ya hewa ikiwa ina ukungu.

Mandhari nzuri ya kuvutia ambayo ni makazi ya wanyama kama twiga pamoja na pundamilia. Eneo hilo lina miti mingi pamoja na nyasi ambazo hutumika kama chakula.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye eneo kubwa la tambarare lenye nyasi, kuna mto mkubwa uliokatiza katikati, kwa mbali kuna milima yenye maumbo tofautitofauti. Sehemu hii inafaa kuwa mbuga za wanyama.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, kuna magari yanapita juu ya daraja, kuna mto mkubwa ambao umegawanyika sehemu tatu, miti mingi, pamoja na makazi ya watu.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya asili; yenye mbuga za wanyama kama pundamilia, pamoja na swala wakiwa wanakula. Kuna vichaka vingi pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya kuvutia, ikiwa na wanyama mbalimbali wasio wa kufugwa kama tembo. Kuna nyasi pamoja na miti mingi inayozunguka eneo hilo, kwa mbali unaonekana mlima mrefu.

Mandhari nzuri yenye eneo kubwa sana lenye miti na vichaka vingi, katikati kukiwa na bwawa kubwa. Kuna milima yenye maumbo tofauti tofauti.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye nyasi, miti na vichaka vingi. Lakini pia ina milima yenye maumbo tofautitofauti pamoja na mabonde. Ni nzuri sana kwa shughuli za utalii.

Mandhari ya asili yenye mwonekano mzuri wa kuvutia, ina nyasi nyingi na miti mbalimbali, kuna wanyama wasio wa kufugwa mfano twiga, eneo hilo limezungukwa na mji wenye ghorofa nyingi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye nyasi na miti mingi ya isiyopandwa na binadamu, katikati umekatiza mto mkubwa ukitiririsha maji kutoka mlimani kuelekea bondeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi ya asili, ina mawe mengi yaliyobebana, chini yake kuna nyumba. Ina milima yenye maumbo tofautitofauti. Inafaa kwa shughuli za utalii.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, ikiwa na miti mingi pamoja na vichaka vilivyokaribiana sana. Kuna mto mkubwa, uliokatiza katikati ya eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye vichaka vingi na miti. Inaweza kutumiwa kama makazi ya wanyama mfano sokwe na ngedere. Katikati kuna njia ndogo ndefu inayotumiwa na watu wanaotembea kwa miguu.

Mandhari nzuri ya kuvutia, ikiwa na wanyama mbalimbali wasio wa kufugwa, kama pundamilia na nguruwe pori. Wamezungukwa na majani mengi pamoja na miti mingi, wanayoitumia kama chakula.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti mingi na vichaka, ina milima yenye maumbo tofautitofauti yanayovutia watalii. Hali ya hewa ikiwa ni ya ukungu.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye miamba mingi na maporomoko makubwa katikati kuna njia ndogo ya watembea kwa miguu, kuna miti mingi pamoja na nyasi katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye nyasi nyingi, miti pamoja na vichaka, inafaa kwa shughuli za utalii, kwa mbali kuna milima yenye maumbo tofauti tofauti.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye nyasi, miti na milima ya maumbo tofauti tofauti lakini pia ina mabonde ni nzuri sana kwa utalii.

Banda la kisasa la kufugia mifugo kama mbuzi, waliopitisha kichwa wakiwa wanakula chakula. Lina sehemu ya kuwawekea maji kwa ajili ya kunywa.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi maalumu ya kumkinga na wadudu wa hatari, nyuki; akiwa anarina asali kwenye mizinga iliyozungukwa na miti mingi pamoja na vichaka.

Ufugaji wa kisasa wa mbuzi wakiwa wanakula majani, wako kwenye banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao, likiwa na sehemu ya kuwekea chakula.

Wafugaji wengi wa nyuki wakiwa wamevaa mavazi maalum yanayowazuia kung'atwa na wadudu hatari nyuki, wakiwa wanarina asali kwenye mizinga mingi iliyopo msituni .

Eneo kubwa la wazi la kufugia, kuna kuku wengi wa mayai na nyama wamesimama wakiwa wanakula majani kama chakula lakini pia humuingizia kipato mfugaji.

Chumba kikubwa, chenye mwanga na nafasi ya kutosha, cha kufugia kuku, kina vyombo vya kuwawekea chakula pamoja na maji kwa ajili ya kunywa.

Bata wenye rangi nyeupe wapo kwenye banda lililotengenezwa vizuri na miti huku mfugaji akiwaekea chakula. Eneo hilo limezungukwa na mazao mbalimbali.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu za mazao mbalimbali, zilizolimwa kwenye udongo, kwa mpangilio mzuri wa mistari. Kukiwa na bomba za maji zilizolazwa chini kwa ajili ya umwagiliaji.

Mbegu za mazao mbalimbali, kama bamia, pilipili hoho. Zimefungwa kwenye vifungashio maalumu, na kuwekwa kwenye henga, kwa mpangilio mzuri wa kuvutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali kwa ajili ya kilimo. Zimefungwa vizuri kwenye vifunganshio maalumu na kupangiliwa vizuri kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Mbegu nyingi za mazao mbalimbali kama maharage na mahindi. Zimefungwa kwenye vifungashio maalumu, na kupangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji cha mbegu zilizopandikizwa kwenye vitalu na kupangwa vizuri kwenye mstari, zimewekwa ndani ya hema ambalo huzuia wadudu waharibifu.

Mbegu nyingi za mahindi zimevunwa kutoka shambani, na zimeanikwa kwenye chanja yenye wavu, iliyowekwa turubai refu. Kuna wanaume wamesimama wakiangalia zao hilo, wamezungukwa na miti pamoja na mimea mbalimbali.

Mbegu za mazo zimefungwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye kifungashio maalumu, ambacho hakipitishi joto wala unyevu unaoweza kuziharibu. Hutumiwa na wakulima kwenye shughuli za kilimo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu zilizopandikizwa kwenye madishi na kupangwa vizuri kwa mstari, zimewekwa ndani ya hema ambalo huzuia wadudu waharibifu.

Mbegu za mazao mbalimbali zimefungwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye vifungashio maalumu vya kuvutia, visivyoruhusu hewa na joto kupita.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu za mazao mbalimbali, zilizopandwa kwenye ndoo na nyingine kwenye makopo, ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu na magonjwa mbalimbali yanayosababishwa na hali mbaya ya hewa kwa mfano, ukungu.

Mbegu nyingi za zao la mchicha zimehifadhiwa vizuri kwenye kifungashio maalumu, kilichofungwa na hakipitishi hewa. Kina rangi nzuri ya kuvutia wakulima.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimewekwa na kufungwa vizuri kwenye vufungashio maalumu, zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia wateja kwenye enga.

Mbegu nyingi za mimea mbalimbali, zimefungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu ambavyo haviruhusu joto na maji kupenya. Imepangiliwa vizuri kwneye henga na inavutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali kama karoti, pilipili hoho, na mboga za majani zimefungwa vizuri kwenye vifungashio maalum na kupangwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja.

Mbegu mbalimbali za mazao ya chakula na biashara kama maharage, zimepangwa vizuri kwenye mifuko tofautitofauti, iliyofunguliwa kwa ajili ya kuvutia wanunuzi.

Mbegu nyingi za mazao mbalimbali, kama: maharage, ulezi, mahindi, karanga; zimepangwa vizuri kwenye magunia makubwa, yaliyofunguliwa ili zinunuliwe. Mbele ya dirisha kuna visado saba vyenye muonekano wa kuvutia.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu, kilicho pandwa kwa mstari ndani ya hema kwa ajili ya kuzuia wadudu waharibifu pamoja na magonjwa yatokanayo na hali mbaya ya hewa mfano ukungu.

Mbegu za mazao mbalimbali kama vitunguu, pilipili hoho na nyanya. Zimewekwa vizuri kwenye vifungashio maalumu na vinavutia wateja.

Mbegu nyingi za mazao mbalimbali zikiwa zimepangwa sehemu ya wazi kwenye viroba vilivyofunguliwa, kwa ajili ya kuwavutia wakulima. Huku watu wengi wakiwa eneo hilo wakichagua.

Mbegu za mboga aina ya spinachi, zimefungwa vizuri kwenye kifungashio cha rangi mbalimbali za kuvutia wakulima wa zao hilo .

Pakti ya mbegu za mboga za Radish kutoka kampuni ya "Simlaw Seeds" zina uzito wa gram tatu. Inahusika na kilimo hasa kwa wakulima wa bustani za nyumbani.

Duka lenye mwanga wa kutosha linalouza mbegu za kilimo tofautitofauti, zilizopangiliwa vizuri na kufungwa kwenye vifungashio maalumu, vinavyolinda ubora wa bidhaa hiyo.

Mbegu nyingi za tikitimaji zimefungwa kwa usalama kwenye kifungashio maalumu kinachobeba gramu tano ambacho hakipitishi maji kinavutia wakulima.

Kilimo cha kisasa cha mbegu zilizopandwa kwa mstari, zimeota na kustawi vizuri kwenye udongo wenye rangi nyeusi wa rutuba. Kuna waya umesukwa, wenye vyumbavyumba, ambao mimea inaota kupitia humo.

Watu wawili wamesimama, mmoja akiwa nimtaalamu wa tiba za wanyama. Pembeni kuna mbwa anayesubiri matibabu. Kuna nyumba pamoja na maua kwenye eneo hilo.

Daktari anaehusika na mifugo, akiwa amezunguukwa na mbwa wengi kwenye vibanda vyenye vyumba vingi vya kufugia eneo hilo limezunguukwa na ukuta wenye senyenge pembeni kuna miti mingi.

Mbwa akiwa kwenye banda dogo lenye rangi nyeupe, na kuwekwa kwenye gari akipelekwa kwa daktari wa mifugo, kwa ajili ya kupatiwa matibabu.

Mabanda yametengenezwa kwa kutumia mbao. Hutumiwa na daktari anayetoa huduma ya tiba kwa wanyama, lakini pia yanaweza kutumika kufugia mifugo. Yamezungukwa na makazi ya watu.

Mtaalamu wa tiba na huduma ya afya ya wanyama, akiwa kwenye jengo lenye mwanga wa kutosha. Amembeba mbwa na kumuweka juu ya meza kwa ajili ya kumpatia matibabu.

Mbwa wengi wakiwa wamekaa, wamefungwa mikanda shingoni wakisubiri kupewa huduma ya matibabu na mtaalamu wa afya ya wanyama.

Wanyama hatari wasio wa kufugwa aina ya chatu wapo kwenye chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamejikunja huku mmoja ametoa kichwa, pembeni yake kuna majani makavu.

Ndege asiye wa kufugwa aina ya tai, ana baka jeupe na mdomo uliojikunja kwenda chini, ana kucha ndefu zinazomsaidia kubeba chakula, yupo amesimama kwenye mti mkavu.

Wanyama wasio wa kufugwa, yaani tembo, wamesimama kwenye udongo mwekundu na wametimua vumbi. Wamezungukwa na watu wengi wakiwa wanawaangalia na kuwapiga picha. Pembeni kuna miti mingi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi, nyasi, na wanyama wasio wa kufugwa aina ya twig. Huku mmoja ametoa kichwa kwenye uzio uliotengenezwa na vyuma kuzunguka eneo hilo.

Mnyama aina ya sokwe akiwa anaangalia vitu mbalimbali, pembeni yake kuna nyasi makazi yake ni mistuni, hupenda kula matunda na kuruka ruka kwenye miti tofauti tofauti.

Wanyama wasio wa kufugwa aina ya twiga wapo kwenye msitu wenye miti mingi na nyasi , kwani huitumia kama chakula. Eneo hilo limetengenezwa vizuri likiwa na uzio, hutumiwa na watalii kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali.